Kuna samawati na mawingu kuna miti, kuna matatu ambayo imesimama kati ya barabara kuna stima kuna milango.

Picha linaonyesha gari ya rangi ya krimu likiwa limeegeshwa mbele ya kituo cha huduma service center. Kwenye mlango wa kioo kuna maandishi yanayosoma approach slowly auto-door yakielekeza madera kuingia kwa utaratibu kwa ajili ya huduma ya gari.

Duka la viatu la mitaani ambapo kuna viatu vingi vya aina tofauti vimepangishwa chini na kuonyeshwa kwa wateja. Kuna viatu vya rangi mbalimbali na aina tofauti za viatu kama vile vya michezo, viatu vya kazi na viatu vya kawaida.

Gari lililozama katika maji ya mafuriko barabarani, pia ina ujumbe wa matangazo unaosema, don't let a natural disaster sink your business , usiruhusu maafa ya asili kuangamiza biashara yako.

Meza ya kuuza mboga sokoni, kuna mboga na matunda mbalimbali yaliyopangwa kwa mpangilio nzuri. Tunaona nyanya nyingi mbele kabisa, pilipili hoho za njano na kijani upande wa kulia.

Tangazo la bima ya afya. Familia yenye furaha chini ya paa la carton kama ishara ya usalama na ulinzi. Tangazo linaahidi kuwa wataelekeza hatua kwa hatua kuhusu huduma ya bima ya afya. Pia linajumuisha maelezo ya mawasaliano pamoja na tovuti za kampuni ya bima.

Nguo za kitambaa aina ya kitenge, zimepakiwa kwenye rafu. Nguo hizi zinakuja kwa rangi na michoro mbalimbali yenye mvuto wa kipekee. Kuna pia camera ndogo ya usalama iliyowekwa kwenye rafu hiyo.

Sehemu ya jengo lenye enye bango lenye maandishi Glory Forex Bureau hii ni ofisi ya kubadilisha fedha za kigeni forex bureau ambapo watu huenda kubadilisha sarafu tofauti.

Duka dogo la kutoa huduma ya kifedha linayotambulika kwa maandishji ya kijani na nyeupe yenye neno 'pesa' na alama ya 'bamba hapa'. Mlango ya duka hilo imefunguliwa na ndani kuna rafu zenye bidhaa.

Soko la matunda ambapo kuna aina mbalimbali za matunda kama machungwa, mapera, maembe, ndizi, avocado , tofaha na mengineyo. Muuza matunda ameketi nyuma ya meza yake ya biashara akiwa ameshika kichwa kana kwamba amechoka au amepumzika.

Tangazo ya bima ya ajali binafsi kutoka kampuni ya Madison .Mtu aliyo jeruhiwa shingoni anaonekana akiwa na mshipi wa shingo akiashiria umuhimu wa kuwa na bima ya ajali ujumbe unasema we understand the importance of protecting your loved ones .

Watu wawili wamesimama mbele ya duka ndogo la huduma za simu, haswa Airtel money na Mpesa, mtu mmoja amevaa rangi nyekundu na mwingine amevaa fulana ya rangi nyepesi na suruali ya buluu. Wanaonekana wakitumia huduma za simu.

Magari manne ya rangi nyeupe yaliyopangwa kando kando. Labda katika kituo cha maonyesho au uwanja wa magari, magari haya yanaonekana kuwa ya kisasa na yenye muonekano ya michezo .

Magari yaliopangwa mstari wakiwa yamekwisha pakia uku rangi za magari zikionyesha utofauti kama buluu, nyekundu na nyeusi. Magari haya yana mwonekano wa kisasa.

Mkono wa mtu akikamilisha au kuchukuwa fedha kwenye sanduku la pesa au kisanduku cha mashini ya kuhesabu pesa Fedha zinazoonekana ni za Kenya zikiwa ni noti za elfu moja shilingi za Kenya.

Mboga za kawaida zinazopatikana katika soko la mboga, zikiwa zimepangwa kwa mstari tofauti kwenye meza yakuuza. Mboga hizi ni moja na viazi, vitungu saumu na nyanya.

Mama mfanyabiashara aikuza bidhaa za mikono kwenye soko la wazi. Bidhaa hizo ni pamoja na vikuku, shanga, mikanda ya shanga na mapambo mengine ya kitamaduni. Anaonekana amekaa kando ya banda lake.

Tangazo la Anziano Insurance Agency linalotoa huduma ya bima ya nyumba za makazi, Domestic home insurance . Huduma zinazopewa bima ni moto, wizi, vifaa vya nyumba.

Gari aina ya Suv ya rangi ya fedha iliyopakiwa kwenye eneo la majani. Kwa nyuma kuna miti na watu wachache wanaoonekana kuwa kwenye tukio au mahali pa mkusanyiko wa kijamii.

Soko la matunda, Tunaweza kuona aina mbali mbali za matunda kama maembe, maparachichi, ndizi na machungwa. Watu wanajihusisha na shuhghuli za kuuza na kununua. Hii ni hali ya kawaida katika masoko mengi ya afrika mashariki.

Funguo ya gari ya kisasa ikiwa imeninginia kwenye mlango wa gari inaashiria magari ya kisasa yenye inatumia teknologia ya kufungua kwa remoti au kuanzisha bila kutumia funguo za kawaida.

Duka ndogo la M-PESA, huduma ya kutuma au kupokea pesa kwa njia ya simu, liko karibu na duka la jumla au la rejareja. Unaweza kuona bidhaa kama mitungi ya maji ndani.

Duka ndogo lenye jina Yustina Milk ambalo linauza maziwa ya kisasa na mazito kama ilivyoandikwa kwenye ukuta wake. Juu ya ukuta kuna picha ya ng'ombe na maandishi yanayoimiza ununuzi wa maziwa fresh .

Tangazo la bima ya magari kutoka kampuni ya Let's Go likiwa na ujumbe wa motor insurance, fast, simple, reliable and affordable. Imeonyesha kioo cha pembeni cha gari kikionyesha magari barabarani.

Mkono unaoshikilia noti za shilingi za Kenya ikiwa ni pamoja na noti za elfu na mia tano. Noti hizi zinaonyesha picha ya rais wa Kenya na ni sarafu rasmi inayotumika nchini Kenya kama njia ya malipo kwa bidhaa na huduma.

Soko la mboga, mwanamke mmoja anaonekana akiuza mboga mbalimbali kama vile pilipili hoho, nyanya, vitunguu, viazi, matango, na mboga nyingine. Mazao yamepangwa kwenye vikapu na sanduku na kuna wateja au wapita njia kwa mbali upande wa kulia.

Gari kubwa la kubeba magari likiwa barabarani limebeba magari manne ya rangi nyeusi na kijivu. Gari moja limewekwa juu ya kiwango cha juu cha lori hio huku magari mengine.

Mtu akitumia simu ya mkononi kuingia kwenye menu ya huduma za M-PESA. Mandhari nyuma kuna bango la kijani kibichi lenye maandishi lipa na, likiwa na nembo ya Safaricom.

Mbele kuna saluni zenye rangi za ngavu zilizopande zote mbili za njia nyembamba ya mtaa. Viti vya plastiki vya rangi tofauti kama machungwa, bulu na zambarau vimepangwa karibu na meza.

Maelfu ya magari yakiwa yamepangwa kwenye yadi kubwa ya magari. Magari haya yanaonekana kuwa mapya au ya kuuzwa na yamepangwa kwa mistari ya nadhifu kwenye eneo kubwa la wazi.